Hawa ni wanariadha wanne wakiume wote wakiwa wamevalia nguo za michezo. Wawili kati yao wamevalia jezi nyekundu na mmoja jezi ya chungwa na mwingine jezi nyekundu yenye namba B two .Mwanariadha mmoja mwenye anaonekana kuwa na neno kenya kwenye jezi yake. Watu wanaonekana kuwa wame lakini wametabasamu wakionyesha ishara ya ushindi baada ya mashindano.

Hiki ni kitabu kinachoitwa Computer Science Learners Grade Book 7. Jalada la kitabu lina rangi ya buluu iliyokosa na picha ya mkono uliovaa glavu ya buluu ukishika kifaa. Pia kuna lebo ndogo ya Longhorn Publishers chini ya jalada nambari 7. Imewashwa kwenye duara la kijifo. Inaonyesha wazi jadala la kitabu cha masomo ya kompyuta.

Hii ni nguzo ya bendera katikati ya uwanja, ilivyopunguzwa vizuri. Nyuma ya nguzo ya bendera kuna miti mikubwa na jengo la udongo, upande wa kulia kuna tanki kubwa la maji jeusi na ishara inayoonesha Fire assembly point . Anga inaonekana wazi na yenye mawingu kidogo na inayopendeza sana.

Hii ni ukurasa wa kitabu ambao unaonyesha aina tofauti za usafiri. Kwanza ni lori linalobeba mchanga likionyesha uwezo wake wa kubeba mzigo mizito barabarani. Pili ni gari moshi linalopita kwenye reli. Ya tatu ni baiskeli inayobeba mzigo ambayo inaendeshwa kwa kukanyaga pedali ikionyesha usafiri wa kibinafsi na kirafiki.

Huyu ni mwanamume ambaye amevaa suti ya blue na tai akizungumza kwenye kipaza sauti. Anaonekana kuwa kwenye jukwaa ile ya hotel na nyuma yake kuna pango la manjano lenye nembo na maandishi Kenya Institute of Special Education . Inawakilisha kwamba huyu ni waziri wa elimu nchini Kenya.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi kwenye benchi la mazoezi ya kuinua uzito katika chumba cha mazoezi. Anaonekana amevaa fulana nyekundu suruali nyeusi na viatu nyekundu. Kuna vyuma vya kuinua uzito na sahani nyekundu na blue) yake izii huyu anaonekana ametulia na anaangalia upande hizi ni trap

Huyu ni mchezaji ambaye ana ulemavu wa mguu moja, amevaa jezi ya timu ya kenya yenye rangi nyekundu na nyeupe, ameegemea mkono mawili huku akiwa amesimama kwenye uwanja wa mpira ya miguu, imewekwa mbele yake mpira. Nyuma yake kuna viti vya uwanja vinavyo ashiria kwamba iko kwenye bustani.

Hili ni chati la kufundisha wanafunzi alfabeti la kingereza juu ya elimu ya hazini ,inamambo ya neno habi ikiashiria matumizi yake mazingira ya elimu, ilikusaidia wanafunzi kuel rahisi.

Hili ni kiti na meza za shule za juu. Zikiwa tupu bila wanafunzi inaonekana ni darasa tuu ilizotumika kwa sasa. Sasa hizi hupatikana katika chuo kikuu. Tunaona sakafu iliyo safi sana ambayo imekuwa katika darasa hili. Inaleta mvuto wa kusomea.

Hawa ni wanariadha wawili wakiwa kwenye mashindano, labda ya Paralympics kutokana na neno Rio 2016 na nembo ya walemavu kwenye vazi la mwanamke. Mwanamke amevaa kifaa cha kufunika macho na anaonekana kuongozwa na mwanaume kupitia kambi fupi. Wote wamevalia mavazi ya riadha yenye nembo ya Nissan. Mwanamke amevaa vazi la rangi ya kijani kibichi na nyeusi. Wote wanaonekana wakikimbia kwa kasi.

Hii ni sehemu ya chumba cha kufunzia wanafunzi. Juu ya ukuta kuna kadi zenye herufi za alfabeti A B C D zilizooandikwa kwa mtindo wa kasiv. Chini ya herufi hizi kuna kadi nyingine zenye majina ya miezi, Januari, Februari na Machi. Kwenye ukuta wa kulia kuna ubao mweupe wenye fremu nyeusi. Juu ya ubao kuna maneno yaliyoandikwa.

Hii ni ukurasa cha kitabu cha mazoezi ya kazi ya shule, inaonekana ni masomo ya hisabati .Inaonyesha kuwa karatasi ya mazoez ambayo imetumiwa na kujibiwa na ina muundo wa mstari ya kusaidia uandishi.

Hawa ni wanafunzi wengi wakiwa wasichana, wakishiriki katika shughuli za inje kwenye uwanja kwenye nyasi. Wili kati yao wanaonekana wakifanya mazoezi, huku mmoja akiwa amevaa fulana ya (blue) na suruali nyeusi na mwingine akiwa amevaa fulana ya (blue) isoyokolea na suruali ya (blue) iliyokolea. Wengine wameketi kwenye viti vya plastiki vyeupe wakifuatilia wenzao.

Hii ni mfumo wa kompyuta, ikiwemo monitor nyeusi ya tena CPU . Ikiwemo imewekwa kwenye meza. Juu ya monitor kuna kibandiko kinachosomeka internet facility is strictly for educational purpose only ikionyesha matumizi ya vifaa hivyo. Karibu na kompyuta kuna kikombe chenye kalamu na penseli mbalimbali na nyaya zimetandaa nyuma ya seat hiyo. Hii ni mazingira ya kujifunza kwa wanafunzi.

Jalada ya kitabu yenye kichwa "competency based curriculum grade 2 Environmental " kumeandikwa na publishers pia Kuna namba ya simu, jalada Lina picha mbalimbali zinazohusikana na mazingira kama vile mimea za ndoo na matunda.

Hili ni jengo la gorofa tatu. Inaonekana kwamba hili jengo ni madarasa ya wanafunzi. Wanafunzi wanasomea madarasa hizi. Tunaeza ona mazingira ya shule hii kuna usafi sana wa hali ya juu, hii inaonyesha kwamba shule hii inadhamini sana usafi wa mazingira.

Hii ni eneo la kazi lenye kompyuta, kwenye meza nyeupe kuna kifuatilizi nyeusi cha kompyuta hiki, kibodi cheusi, kipanya cheusi kinachokaa juu ya kipanya cha kahawia na kamba mbalimbali za kompyuta. Nyuma ya kompyuta kuna ukuta yenye mistari nyuma ya kijani na nyeupe

Hiki ni kikurasa cha kitabu cha mwanafunzi. Tunaona kitabu hiki kinaoongelea matumizi ya hiki na hivi. Hivi inaonyesha ubora wa kutumia sarufi kwa wanafunzi ambao wanasoma kitabu hiki. Tunaona wamechora mzee akasema kwamba hiki ni kitabu, tunaona pale.

Hawa ni wanariadha wawili wa baiskeli. Mmoja wakiwa wamevalia mavazi yanayo fanana yenye bendera ya Kenya na neno Kenya imeandikwa. Pamoja na kofia zao za usalama za rangi ya chungwa, wanaonesha baiskeli ya aina ya( tanjam). Baiskeli hiyo ni ya rangi nyekundu. Na inaonekana kuwa ya maajaba ya sola iliyo andikiwa juu yake. Na nyuma Kuna mmea au ni msitu yenye kijani kibichi.

Hii ni idadi kubwa ya karatasi za rangi tofauti. Zilizohifadhiwa wima ndani ya chombo kinachofanana na ndoo. Rangi zinaonekana ni pamoja na njano, waridi, bulue na Zambarau. Zinaonekana kuwa haubiri laini bali ya vitu hivi viko virefu kuliko vingine. Ala nyuma inaonekana kuwa na kuta usoni mwengine usiona maelezo upande wa kushoto.

Hili ni jengo kubwa la gorofa. Jengo hili linaweza kuwa ni madarasa za wanafunzi au ni majumba cha kulala cha wanafunzi, jumba hili limezungukwa na mazingira safi lenye maua na mmea pinki mbele yake.

Hizi ni madarasa za wanafunzi. Tunaona madarasa hizi zimejengwa zamani sanaa. Kuna michoro ya picha ya twiga, ndovu kangaroo na kadhalika. Kuna mazingira, tunaona mazingira bora tena zaidi. Kuna maua yaliyopandwa yenye kijani kibichi sanaa. Inaonyesha kwamba, mazingira haya ni safi, na ya kuvutia sanaa.

Hili ni kabati la mbao lenye vitu vilivyowekwa kwenye sehemu zake, kabati hilo lina sehemu nyingi za mraba zikiwa zimetengenezwa kwa mbao nyepesi. Kila sehemu inaonekana kuwa na nafasi ya kutosha kuweka kitu kimoja. Picha inaonyesha msimu wa kuhifadhi na kupanga vitu.

Hili ni kundi la watu wanaoweka kwenye mto. Akiwa amevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya amekaa kwenye mashua ndogo akionekana kujiandaa kwa ajili ya kupiga makasia. Kando yake kuna kiti cha kurutumu. Wanaume wengine watatu, wawili pia wamevalia fulana za Kenya. Wanasimama karibu na mashua wakionekana kusaidia na kusimamia. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye miti na mawingu nyuma.

Huyu ni Asiya Sururu Mohammed , mwanamichezo mlemavu wa kenya akiwa ameketi kwa tabasamu na kujiamini, akionyesha miguu yake bandia na kijiti chake kusisitiza azma yake licha ya ulemavu kukosa nguvu yote mwilini, Kenya hushiriki katika mashindano ya paralympics katika mchezo wa kuendesha mashua, akionyesha roho ya ushujaa na uvumilivu.

Huu ni mlango uliopakwa rangi nyekundu iliyokolea. Ukiwa umewekwa kwenye ukuta uliojengwa kwa mawe, mlango unasura nyeupe inayozunguka. Juu ya mlango kuna dirisha dogo la kioo na chini yake kuna namba na maandishi yalioandikwa kwenye karatasi iliyobandikwa kwenye lango la juu.

Huyu ni mwanamke mwanariadha akifua makasia katika boti ndogo ya kufulia. Amevalia fulana nyeupe yenye neno Kenya limeandikwa kwa herufi kubwa. Kofia nyeusi ya michezo na mikono yake, anashikilia akibika kwa kasi kwa viti na kuna mfuko wa macho unaruka kwenye mkagazia. Picha imeonyesha shughuli ya kufua makasia kwenye maji.

Hizi ni vitabu zilizopangwa juu ya meza. Yanaonekana kua na kurasa mingi na jalada zenye picha. Hizi vitabu ni la somo la computer science . Inatumiwa sana na wanafunzi wanaofanya somo la computer science kufanya utafiti na kufunzwa na mwalimu wao.

Hili ni bango la shule linaloonyesha orodha ya kanuni na maadili katika mistari tofauti yenye rangi mbalimbali. Kanuni hizi zimeandika kwa kiingereza na zinaonekana kama sheria za shule.

Hili ni darasa la wanafunzi. Tunaona kuna viti zimepangwa vizuri. Kuna madirisha makubwa sana, tena nyumba hii imepakwa rangi nyeupe. Madirisha makubwa sana ikifunguliwa ina hewa nzuri ambayo inaleta mazingira nzuri na ya kuvutia kwa wanafunzi wanaosoma. Pale inaonyesha kwamba serikali imefanya kazi nzuri katika kuimarisha madarasa ya wanafunzi.

Hawa ni wachezaji wawili wenye ulemavu wa mguu, wanaonekana wakiwa wanacheza kwenye uwanja wa udongo. Mchezaji aliye upande wa kulia amevaa jezi nyekundu na kaptura nyeupe, anatumia makongo mawili huku akithibiti mpira. Mchezaji mwingine yule upande wa kushoto amevaa jezi ya kijani na nyeupe, wote wawili wanaonekana wamejikita kikamilifu kwenye mchezo.

Hili ni kurasa la mtihani la somo la dini. Maswali yamwandikwa kwa kiingereza na baadhi ya majibu yamejibiwa kwa mikono. Maswali yanauliza kuhusu mgawanyiko wa bibilia. Katika idadi ya mara ambazo mungu alimuita samueli somo kutoka hadithi ya Samueli na siku ambayo mungu aliumba jua, mwezi na nyota. Pia kuna maelezo ya kuchora na kupaka rangi.

Hili ni ratiba ya masomo ya shule ya msingi ya Thika Road Christian Junior ,ikiorodhesha masomo na shughuli mbalimbali za kila siku kuanzia jumatatu hadi ijumaa pamoja na nyakati husika.

Hii ni meza ambayo iko na tarakilishi mbili za aina ya 'Dell' ,tunaona kuna kipanya, nyaya, kibodi na vifaa, vitabu ambavyo vimepangwa kando ya tarakilishi hizi. Hii inaonyesha kwamba hili ni chumba cha wanafunzi, wanafunzi wanakuja kufanya utafiti mtandaoni kutumia chumba hili.